Ufunguo wa rangi nyeusi ukiwa umening'inia kutoka kwenye kioo cha ukumbini mwa gari unaonekana. Mandhari ya nyuma ni ukungu kiasi ikionyesha mazingira ya nje, labda mchana.

Kiasi kikubwa cha noti za pesa za Kenya, zimetandazwa juu ya inayoonekana kama meza, zina dhamani tofauti ikiwemo, elfu moja, mia tano, mia mbili na hamsini.

Gari inayoonekana kuwa ya rangi ya kijivu iloyokolea limesimama inje ya changarawe au udongo uliyobanwa nyuma yake Kuna ukuta na lango la chuma ya blu lililofungwa. Miti au mimea Inaonekana upande wa kushoto.

Duka la mazao ya shambani likiwa na ndizi zenye rangi ya kijani kibichi zimewekwa wima kwenye ndogo mbili, nyuma yake kuna vitunguu na viazi vitamu.